Vijana barobaro wawili wakaa nje ya duka la kutolea pesa huku mmoja akiwa ameingiza mkono kwenye mfuko, kama vile kuashiria kutoa pesa ,huku mwingine akisubiria mwenzake kumaliziwa huduma ili naye pia aipate.